Ndani ya duka la vito na vifaa vya mitindo, bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe na ukuta wa nyuma wa dhahabu. Mikoba miwili, moja nyeusi na nyingine ya rangi ya kahawia pamoja na kofia mbili, moja nyeusi na nyingine ya blue iliokolea. Vito vya shingo, pete na vikuku vimepangwa.

Duka la nguo. Eneo lililopangwa vizuri na nguo zimewekwa kwenye rafu na virai. Kuna mabango makubwa mawili. Taa zimepachikwa huku zikitoa mwanga wa kutosha.

Ndani ya duka la nguo lililo pamba kwa rangi za kuvutia. Nguo nyingi zikiwemo suruali sketi na blausi zimepachikwa kwenye virai virefu zikionyesha rangi na mitindo mbalimbali.

Duka la kuuza nguo linaloitwa Manix clothing store. Dukani mna nguo mbalimbali na viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu. Milango ya kioo inaonyesha mannequins waliovalia nguo nje ya duka. Kuna bango refu linaloorodhesha baadhi ya bidhaa zinazouzwa hapo.

Duka dogo limejaa mapambo na vito vya rangi mbalimbali. Shanga, mikufu, vikuku na pete zimetundikwa na kuonyeshwa kwa wingi. Muundo wa duka umetengenezwa kwa mabati na mbao. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu kwenye meza mbili zilizo...

Shughuli nyingi zinaendelea katika soko la wazi. Wafanya biashara wanauza mazao yao ya ardhini na karibu na lori kubwa la bluu lililofunikwa. Watu wengi wamekusanyika karibu na bidhaa mbalimbali zikiwemo vitunguu, viazi na mazao mengine.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za ufundi na nguo. Katikati ya picha bidhaa za mbao labda sanamu au vinyagoz imepangwa kwa uangalifu kwenye kitambaa cha rangi ya chungwa kilichotandikwa chini. Karibu na hapo kuna mataborini na bidhaa zingine zinazofanana. Mwavuli mwekundu unaonekana katikati ya soko ukitoa kivuli. Watu wanasonga katika soko hilo wakionyesha shughuli nyingi za kibiashara.

Ukuta mkubwa umejawa na aina mbalimbali za kazi za sanaa, na vinyago vya kiafrika. Kuna vinyago vingi vya mbao vyenye rangi na maumbo tofauti. Sanamu za watu ikiwemo vifaa mbalimbali vya muziki na mapambo na kwa umbali picha na mchoro midogo imebandikwa ukutani.

Bustani lenye nyasi iliyokatwa vizuri na miti midogo. Kuna meza na viti vinavyofaa kwa kukaa nje, vimepangwa. Nyuma ya bustani kuna jengo ndogo la ghorofa moja lenye ngazi za chuma, zinazopanda kuelekea mlango wake.

Duka kubwa la vifaa vya elektroniki lina safu ndefu ya mashine za kufulia. Mashine nyingi zikiwa na rangi ya kijivu zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye maonyesho ya chini huku baadhi zikiwa na vitambulusho vya bei.

Ndani ya duka kubwa rafu ndefu zilizopangwa vizuri zimebeba pipi na peremende za kila aina. Kila pakiti imeonyeshwa wazi ikionyesha rangi na maumbo mbalimbali. Juu ya rafu kuna mabango yaliyoandikwa candies .

Duka la wanyama ambapo rafu ndefu zimejaa mifuko mingi ya chakula cha mbwa. Kila mfuko una picha ya mbwa tofauti ikionyesha aina mbalimbali za chakula. Rafu zote zimejaa kutoka juu hadi chini zikiwa zimepangwa vizuri.

Soko kubwa lenye rafu za bidhaa, na vitu mbalimbali. Friji ina vinywaji mbalimbali, vilivyoangaziwa na taa za blue . Juu ya friji hiyo, kuna mapambo ya miti miwili, ya michikichi, mmoja ukiwa umewekwa kwenye pipa la mbao.

Duka lina sehemu ya bidhaa za kuoka, zikiwa zimepangwa kwenye rafu na stendi maalumu. Kuna mabango yanayoonyesha kategoria za bidhaa kama vile, cookies , muffins , na varieties . Vidakuzi, mikate midogo, na bidhaa nyingine zimefungwa kwenye vifungashio za uwazi, na zimepangwa kwa wingi.

Duka kubwa, rafu ndefu zimejaa vyombo vya plastiki vyenye rangi mbalimbali ikiwemo vikombe, sahani na mabakuli. Watu wawili wanachagua vitu kutoka kwenye rafu huku kigari cha ununuzi kikiwa karibu nao.

Maonyesho makubwa ya matunda na mboga yamejaa vitu mbalimbali ikiwemo viazi, Vitunguuu na balungi baadhi za bidhaa Zina beib silizopandikwa kikionyesha kiasi Cha kulipia kwa nyuma Kuna friji nyekundu ya coca cola na wateja na wafanyikasi wa duka wanaonekana wakihudumiwa mazingira yanapendeza kuwa ni duka kubwa au soku kubwa lenye bidhaa nyingi